Mti, mrefu mweupe wa bendera, katikati ya picha inaonekana. Nyuma ya mti, kuna miti mingi mikubwa ya kijani kibichi. Nyasi zilizokatwa vizuri. Na tangi kubwa la maji la rie, rangi nyeusi. Pia kuna ishara ndogo inayoonyesha eneo la mkusanyiko wa mto. Mandhari inaonekana kama uwanja uliotunzwa vizuri labda katika mbuga au shule.

Jengo refu lenye ufaulu limejengwa kwa matofali makubwa. Kuna dirisha nyingi zinazoangalia nje. Katika msingi wa jengo hilo karibu na kichaka, kuna ishara iliyoandikwa wageni tafadhali pitia ofisini. Angani ina mawingu machache ya buluu.

Anga la blue limejaa mawingu meupe yaliyotawanyika. Nguzo ndefu nyeupe limesimama imenyooka kuelekea mawinguni, ikionekana kupitia miti iliyo chini. Inaonekana ni siku nzuri na yenye mwanga.

Mwanaume amevaa shati nyeusi na kaptula akianguka kwenye shimo la mchanga. Inaonekana kama amemaliza kuruka umbali mrefu. Msingi wa uwanja unaonekana nyuma yake.

Wanariadha wawili wa Kenya wamesimama wakiwa wamefunikwa na bendera ya Kenya. Mwanamke ana jina KOECH limeandikwa kwenye shati lake. Taarifa za ziada kuhusu Nancy Chelangat Koech ambaye ni mwanariadha kutoka Kenya. Anashiriki katika Para-Athletics na ana ulemavu wa macho.

Ubao ulioandikwa fire assembly point . Unaashiria mahali pa kukusanyika wakati wa dharura ya moto. Mshale unaelekeza upande wa eneo salama. Hakikisha unajua mahali hapa na jinsi ya kufika huku.

Mwanamke anayeitwa Hellen Wawira raia wa Kenya, amevaa shati jeupe na suruali nyeusi na ameketi kwenye benchi la mazoezi la kunyanyua vitu vizito. Yeye ni mwanariadha katika mchezo wa kunyanyua vitu vizito na ana ulemavu unaoitwa Spina Bifida . Ameeleza habari zake kibinafsi chini.

Timu ya watu wengi wakiwa kwenye viti ya magurudumu wanatembea wakiwa wamevaa nguo nyekundu. Mtu anainua bendera yenye rangi ya kijani ,nyeusi na nyekundu. Mandhari inaonekana kama uwanja na watu wengi wamekusanyika. Bendera nyingine zimepamba anga.

Bango lililobandikwa kwenye mlango wa rangi ya chungwa. Bango hilo lina ujumbe ambao umeanza na herufi za rangi tofauti zinazounda neno welcome . Ujumbe huo unasema kujifunza kunafurahisha na ushirikiano unatarajiwa.

Katika chumba, kabati la kuhifadhia linaonekana ambalo lina magururdumu. Kabati hilo lina rangi nyeupe na milango ya rangi nyeusi. Juu ya kabati, kuna vitu mbalimbali kama vile karatasi na daftari. Kuna meza iliyo na kompyuta na kinanda karibu. Chumba kina sakafu yenye vigae vya rangi ya kahawia.

Uwanjani kuna vijana wawili wakicheza mpira wa kutumia magongo maalum kutokana na ulemavu wa miguu, mmoja amevaa jezi ya kijani na mwingine nyekundu, wote wakiwa na shauku kubwa na juhudi kwenye mchezo huo. Mandhari ni ya uwanja wa ardhi ya udongo na ukuta wa mawe unaonekana nyuma yao.

Kuna picha tatu, ya kwanza inaonyesha lori limebeba mchanga mzito, ya pili ni ya gari moshi linalopita kwenye reli likiwa na mabehewa mengi, ya mwisho ni baiskeli inayosukumwa na mtu ambaye anakanyanga pedali na baiskeli imetumika kubeba mizigo. Vyombo hivi vyote hutumika kusafirisha mizigo mbalimbali.

Meza ndefu imepangwa na kompyuta ndogo nne za mezani pamoja na kibodi na panya. Kompyuta zimepangwa mstari mmoja. Kuna viti vyeupe vya plastiki na upande wa kulia kuna mafaili na vitabu vimepangwa, ukuta una rangi ya kijani nyepesi na sehemu ya juu ina ubao uliokauka na kuchakaa kwa juu.

Darasa ya shule ya msingi, ukutani kuna vibao vinavyoonyesha alfabeti za kiingereza hadi herufi D. Majina ya miezi kama Januari, februari na machi pamoja na siku za wiki. Kuna kibao cheupe kilichoandikwa maneno juu ya herufi Kk, kama Kenya, Kennedy, Kite, Kettle, pamoja na sentensi fupifupi za mazoezi ya kiingereza.

Kuna vifaa vya kimsingi vinavyotumika kwenye kompyuta kama vile, monitor, keyboard, mouse pamoja na headset , inayoingiana kwenye kioo cha kompyuta. Vifaa hivi vimewekwa juu ya meza nyeupe, na mouse ipo juu ya mkeka wa rangi ya kahawia wenye michoro. Nyuma kuna dirisha la mbao la kijani linalotoa mwanga.

Mtu amesimama mbele ya kipaza sauti akiwa amevaa suti ya rangi ya blue na tai. Ameweka mkono mmoja mfukoni na mkono mwingine akishikilia karatasi. Nyuma yake kuna bango la manjano lenye maandishi Kenya institute of special education na nembo ya taasisi hiyo inaonekana na mara kadhaa kwenye bango hilo. Mtu huyo anaonekana kuwa akitoa hotuba.